Hawa tunaowaona ni watu ambao wanaopuliza dawa katika nyumba na wamevalia nguo za kujikinga ili wasiweze kunusa dawa ambayo wanayoipuliza, na pia hii dawa ambayo wanayoipuliza tunajua yakwamba inaweza kuuawa wadudu kama kunguni, viroboto na mende na pia wamevalia nguo za kujikinga ili wasiweze kunusa hio dawa, wamevalia barakoa na pia wamevalia aproni.